Mwanariadha akionenkana amefika mahali mwisho wa mbio zao.

Sehemu fulani maalum iliyo na vifaa vya kucheza mchezo wa bembea haswa kwa watoto.

Sehemu safi la mbele la jumba fulani iliyosafishwa kwa umakini zaidi.

Ni katika chumba cha mazoezi. Mwanadada huyu ameketi. Huenda akipumzika baada ya mazoezi yake.

Sehemu katika eneo maalumu inayotumika kubandika matangazo kwa ajili ya mawasiliano mema.

Wanariadha fulani wanaonekana wakikimbia mbio zao katika michezo ya kukimbia ama riadha.

Mlemavu ameshuka kwa gari lake na kuanza kazi ya useremala. Anaendelea na shughuli yake ya useremala.

Ukurasa mmoja wa kitabu kinachoonekana kama kitabu cha mwanafunzi uliochorwa na picha mbalimbali zinazoonyesha vyombo vya usafiri ikiwemo baiskeli na kadhalika.

Kurasa mbili za kitabu cha mwanafunzi haswa, kinachoonyesha picha mbalimbali za kujifunzia wanafunzi.

Eneo fulani, ikiwemo mahali watoto wachanga wanapocheza mchezo ya kubembea na kuzungushwa.

Ni baada ya michezo maalum wachezaji wanaposhangiliwa wanatazamwa na kushabikiwa.

Ni katika sehemu fulani ambapo vifaa vya kisasa ita kompyuta vimewekwa katika meza fulani.

Uwanja safi ulioko mbele ya ghorofa la jumba kubwa lililo safi.

Vifaa maalumu almaarufu kama kompyuta mbili vimewekelewa katika meza fulani ambapo vitabu vingine vimewekwa juu ya hiyo meza.

Kabati laonekana inayohifadhi vitabu mbalimbali ama vitabu kwa ajili ya kutunza kumbukumbu za ofisi maarufu kama file .

Vitabu maalum kwa ajili ya kufunzia wanafunzi vimepangwa kwa mpangilio. Moja yao ikiandikwa vile vitabu vya kingereza na wanafunzi.

Ni bango maalum linaloonyesha, mwanariadha, kwa kina Samson Ondiek akiendelea na mchezo huu wa kukimbia mbio.

Sehemu ya chumba cha darasa la wanafunzi. Viti vimepangwa katika mistari ambapo wanaweza kuketi.

Chumba fulani kilicho na viti, vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, mbele yake kikiwa tupu bila chochote.

Ni katika mchezo maalum ya walemavu wakitumia mpira wa miguu katika mchezo huo.

Vikaratasi maalumu zinazotumika kwa ajili ya michoro ama tuziite chati, ambapo zina rangi tofauti tofauti; ya kijani, ya njano, zambarau na zingine, zimewekwa kwa mfuko wa kubebea mali.

Aina ya dawati maalumu ya tumika kwa ajili ya wanafunzi kuketi na hutumika kusomea na kujifunzia.

Ni katika michezo maalum uwanjani ambapo walemavu wawili wanaonekana wakiendelea na huo mchezo, wao wakivaa sare maalum ya mchezo.

Katika chumba maalum cha darasa la wanafunzi viti vilivyopangwa kwa mpangilio maalum ikiwa tupu.

Kibao kinachoonyesha herufi a mpaka z ndogo na kubwa kwa ajili ya kujifunzia wanafunzi hasa wale wadogo wanaoanza shule.

Ni jengo fulani ambapo dirishani kumeandikwa bango ambalo linaonyesha maabara ya Biolojia na Kemia kwa ajili ya kujifunzia huenda wanafunzi ama madaktari.

Ni katika michezo maalum ambapo wachezaji wako uwanjani wakijipanga kwa ajili ya michezo na wengine wakionekana kama walemavu.

Baadhi ya wachezaji ambapo hawa wengi na wengne inaendelea uwanjani. Mchezo wao wa kutumia viungo vyao vya mwili.

Kurasa hili la kitabu kama kitabu cha mwanafunzi kikiwa kimechorwa picha mbali mbali na kutumika kuwafunzia wanafunzi.

Mwanariadha Wesley Kimeli Sang akiendelea na shughuli yake ya mbio.

Vibango linalohusika husisha mambo ya wanafunzi, watoto wachanga, wale wa chekechea. Ikiwahimiza kucheza, kujifunza na kukua wakiwa pamoja.

Ukurasa maalum wa kitabu cha wanafunzi wa somo la kiswahili wakionyeshwa picha za watu tofauti ikiwemo watu wazima na watoto.

Kifaa maalum kinachojulikana kama kompyuta kilichowekwa kwa meza inayoonekana ndani ya ofisi maalum.

Ni sehemu ambapo kuna bango linaloelekeza mahali ambapo watu wanaweza kusanyika ikiwepo ajali ya moto. Mbele yake ni tenki la maji kubwa.

Karatasi, ukurasa mmoja wa karatasi ya mtihani inayoonekana imesahihishwa.

Ubao maalum uliochorwa herufi za kujifunzia wanafunzi katika ubao huu.

Mlango wa chumba cha darasa la kwanza cha ambapo umeandikwa jina la mwalimu akiwa Agnes akikaribisha wengine.

Mwanariadha anayetumia kifaa maalumu cha kukimbia haswa kwa wale walemavu wa mwili.

Ni katika uwanja wa michezo ambapo mwafrika ambaye ni mchezaji anayeonekana ni mlemavu, akivaa sare maalum iliyoandikwa na kuchorwa bendera ya nchi ya Kenya.

Sehemu fulani ya majengo inayoonekana kama, vyumba ya madarasa hivyo. Imepakwa rangi na kuchorwa picha mbali mbali.

Wanaume wawili wakiwa kwa baiskeli zao katika mashindano ya ukimbizaji wa baiskeli.

Jengo kubwa lenye ngazi la kupandia kwa sababu ni ghorofa.

Kitabu cha mwanafunzi kilichochorwa picha maalum zinazoonyesha farasi wakiendeshwa na watu wawili kila mmoja kwa farasi yake.

Baadhi ya wanariadha wakikimbia mbio. Mwanaume pamoja na mwenzake wanaendelea na mbio.

Eneo maalum linaloshughulika na shirika la kenya linaloshughulika na wale walio na matatizo watoto walio na matatizo ya kiafya linalopambwa na kuendelea huenda kwa ajili ya kufunguliwa au shughuli za..